Huu ni mchoro wa watu wawili wakitumia kompyuta kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Kuna skrini kubwa iliyoonyeshwa mbele yao na kofia ya mahafali juu ambayo ni ishara ya elimu ya kuhitimu.

Hapa ni mazingira ya ofisi au darasa la kiteknolojia, mwanamke na mwanaume wamekaa pamoja wakitazama skrini ya kompyuta mpakato. Mwanamke anaonekana akieleza kitu aukufundisha kitu, nyuma yao kuna watu wengine pia wanaofanya kazi kwenye kompyuta wote wakiwa kwenye mazingira ya rasmi ya kazi au mafunzo.

Hii ni elimu ya mtandaoni. Kuna picha na video ikiwa imezungukwa na vitabu vya rangi mbalimbali. Inaashiria ujifunzaji unaofanyika kupitia mtandaoni ambapo wanafunzi wanapata maarifa kwa kutumia vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta au simu bila kuwa darasani kimwili.

Mtu huyu ameketi kwenye kiti cha juu mezani akitumia kompyuta mpakato yuko ndani ya chumba chenye rafu za mbao zilizopangwa vitabu na bidhaa mbali mbali inaonekana kama maktaba ya kisasa

Mtu Huyu Ako katika mawasiliano kupitia komputa kwa njia ya video, Kuna mwanamke anayeonekana kwenye skrini ya komputa akiongea .Inaashiria kuwa ni mazungumzo ya mtandaoni .Vitu vinavyoonekana ni kama vile mmea ya kupamba mezani kikombe cha kahawa, tufaha juu ya daftari, vitabu na daftari.

Huu ni tovuti wa kujifunza mtandaoni. Katika upande wa kulia, kuna mchoro unaoonyesha mwanafunzi akiwa anaketi na kompyuta mpakato, mwalimu kwenye skrini ya kompyuta, ramani ya dunia, vitabu na alama za uchambuzi wa takwimu zikionyesha mazingira ya masomo ya mtandaoni.

Mwanafunzi huyu anasoma kupitia mtandaoni kwa kutumia kompyuta mpakato. Anaangalia video ya somo ambalo linaonekana kuwa la hisabati, kwani kuna maandishi alama za kihisabati kwenye skrini. Mwalimu anayeonekana kwenye skrini ya kompyuta mpakato, anafundisha kwa kutumia ubao wa digitali. Pembeni kuna kikombe cha kalamu, vitabu vilivyopangwa upande wa kushoto na kikokotoo.

Mtu huyu anatumia kompyuta mpakato na kwenye skrini kuna maandishi yanayosema e-learning pamoja na alama za kitabu, balbu ya wazo na kofia ya kuhitimu.

Hawa ni watu wawili wakielekeza na kuguza skrini ya kompyuta mpakato. Inaonekana mmoja anafundisha au kuelekeza kitu fulani kwenye skrini hilo la mpakato.

Hii ni mikono ya mtu akitumia kompyuta mpakato huku ikionyesha maandishi ya kidijitali pamoja na picha ya taa ya wazo inayoashiria maarifa au uvumbuzi. Karibu na taa hiyo kuna alama mbalimbali za kidijitali zinazowakilisha teknolojia ya mawasiliano na watu.

Hapa ni darasani na kuna watu kadhaa. Mbele kabisa kuna wanawake wawili wanaofanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Wanaonekana kuwa makini na wanatumia vifaa vya kusikiliza labda wanafuatilia mafunzo au mkutano wa mtandaoni.

Huu ni mchoro wa mtu anaoshiriki katika darasa la mtandaoni kupitia komputa mtu huyu ameketi mbele ya skrini iliyoonyesha watu kadhaa na kuna maadishi katikati ya skrini inayoashriria maelezo au mafunzo yanayotolewa .

Mtu huyu anaandika kwenye kompyuta mpakato. Pembeni kuna alama za dijitali kama vile kitabu kilichofunguliwa, kofia ya mahafali na alama zingine zinazoashiria elimu mtandaoni ama mafunzo ya kidijitali.

Huu ni mkono wa mtu aliyevaa suti akiinua kidole gumba kuelekea juu, ambapo picha ya kidijitali ya dunia inayozungukwa na alama za teknolojia pamoja na ikona mbalimbali inaashiria mtandaoni na teknolojia ya kisasa.

Mwanafunzi yuko kwenye darasa la mtandaoni. Kompyuta ya mezani inaonyesha mwalimu mwanamke akifundisha mbele ya ubao wenye maandishi na michoro ya kielimu. Mwanafunzi ameweka daftari mezani na anachukua maelezo kwa kutumia kalamu huku akitazama somo hilo.

Huu ni mchoro wa kidijitali wa watu wakijifunza kwa njia ya mtandao. Kuna kompyuta ya mpakato kubwa yenye skrini inayoonyesha video ya masomo vitabu, kalamu, simu ya mkononi, darubini ndogo, kikombe na daftari.

Hii ni kompyuta mpakato, kwenye skrini yake kuna picha ya mwanaume anayetabasamu akiwa anazungumza kwa mikono yake yakiwa juu kana kwamba anaeleza jambo au anatoa maelekezo fulani.

Mtoto huyu ameketi mezani akiandika kwenye daftari. Mbele yake kuna kompyuta mpakato inayomsaidia labda kwa kujifunza au kuangalia somo. Pembeni ya kompyuta mpakato kuna rundo la vitabu vilivyopangwa ambavyo vinaashiria kuwa anajihusisha na masomo au kazi za shule.

Mtu huyu ameketi mezani, mbele yake kuna kompyuta mpakato na amevaa vichwa vya sauti na anaandika kwenye daftari huku akitabasamu. Pembeni kuna taa ya mezani na chupa ya maji ya kijani kibichi.

Hii ni mandhari ya ofisi au kituo cha kujifunzia. Kuna watu kadhaa ndani kila mtu akiwa na kompyuta mpakato. Mbele kabisa kuna mwanafunzi anayeandika kwenye daftari huku akisikiliza darasa ndani ya kompyuta mpakato.

Mtoto huyu ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anaonekana kuwa na furaha huku akitabasamu. Nyuma yake kuna mwanume ambaye pia anatazama kamera akiwa anatabasamu. Wote wawili wako ndani ya chumba huenda ni nyumbani au ofisini.

Hawa ni wanafunzi wawili darasani. Wanatabasamu na kuangalia kompyuta mpakato. Wanaonekana kuwa na furaha na wameketi pamoja mezani wakitumia teknolojia kwa pamoja.

Watu hawa wameketi wakitabasamu kwa furaha. Mwanaume aliyevalia shati jeupe anazungumza na kueleza jambo kwa wanamke wawili walioketi upande mwingine wa meza. Wanawake hao wanamsikiliza kwa makini huku wakitabasamu. Mbele yao kuna kompyuta mpakato na daftari vipo mezani pia.

Mwanamke huyu ameketi mbele ya kompyuta akishiriki katika mkutano wa mtandaoni au darasa la mtandaoni. Kwenye skrini kubwa mbele yake, kuna watu waliounganishwa kwa njia ya video. Inaonekana ni mkutano wa mtandao.

Hili ni kompyuta mpakato iliyofunguliwa. Na kando yake, kuna vitabu vilivyopangwa kwa mpangilio. Katika sehemu inayoonekana kuwa maktaba au eneo la kujisomea au kifanya uchunguuzi.

Ramani hii ya dunia ya picha za watu mbalimbali kutoka maeneo tofauti ya dunia. Watu hawa wameunganishwa na mistari inayonyesha mawasiliano au mtandao wa kijamii. Chini ya ramani kuna picha za vifaa vya kidijitali kama vile simu, kompyuta na tableti .

Hawa ni wanafunzi wawili wakiwa wameketi kwenye dawati wakitumia kompyuta mpakato kushiriki katika mafunzo ya mtandaoni. Mbele yao kuna skrini kubwa ya kompyuta yenye picha ya mwalimu anayefundisha ndani yake.

Mtu huyu ameketi mbele ya kompyuta mpakato, na skrini kubwa. Anaonekana kuwa kwenye mkutano au darasa la mtandaoni kupitia video. Mezani kuna vitabu, daftari, simu na vifaa vingine vya kazi au vya kujifunzia.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Kuna picha za kiaikoni za dijitali zinazoonekana hewani ikiwa ni pamoja na kitabu yenye maandishi, kofia ya mahafali, taa ya wazo, kifaa cha video chenye alama ya kucheza.

Mtu ameketi chini na ameshikilia Kompyuta ya mkononi , kwenye skrini ya kifaa hicho kuna maelezo yanayohusiana na usalama wa wanawake wakati wa kusafiri , katika mezani pia tunaona simu wa mkono na glasi.

Mtu huyu anatumia kompyuta mpakato huku picha za dijitali zikionekana juu ya skrini. Picha hizo zinawakilisha elimu, teknolojia, vitabu, mawasiliano na maarifa. Kwa mfano icon ya balbu, kitabu, kipaza sauti na kofia ya mahafali.

Hii ni dhana ya masomo ya mtandaoni. Kuna vifaa mbalimbali vinavyohusiana na elimu kama vile kompyuta mpakato yenye video ya mwalimu, vitabu, miwani, kalamu, na daftari. Kuna pia ikoni za mawasiliano ya kidijitali zinazoelea angani.

Msichana huyu ameketi mbele ya kompyuta huku akiangalia skrini kwa makini. Anaonekana kuwa anafuatilia mafunzo ya mtandaoni. Pembeni kuna vitabu vilivyowekwa mezani. Upande wa kushoto unaonyesha mchoro wa skrini yenye ishara ya video.

Mvulana huyu ameketi mbele ya kompyuta mpakato na amevalia vifaa vya kusikiliza sauti. Anaonekana akifurahia mazungumzo labda kupitia mtandao au darasa la mtandaoni. Mezani kuna kalamu, daftari na vifaa vingine vya kujifunzia.

Mtu huyu ameketi kwenye kiti mezani. Anajiandaa kwa shughuli rasmi huku akirekebisha tai yake. Mezani kuna kompyuta, simu ya mezani, vikasha vya kuhifadhi vitu, kikombe na karatasi mbalimbali.

Mtoto huyu ameketi mezani akishiriki katika darasa la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato yenye rangi nyekundu. Anaonekana akiwa na furaha au anashangilia akiwa ameinua mikono yake juu. Pembeni kuna daftari mezani likionyesha kuwa yupo katika mazingira ya kijifunza.

Mwanaume huyu anatabasamu kwa furaha. Kichwani amevalia vipokea sauti. Ameketi chini kwenye meza ambapo kuna kompyuta mpakato anaoutumia huku akiandika kwa karatasi. Anaonekana kuwa anafanya kazi au kujifunza akiwa safarini.

Mtu huyu ameketi kwa mkaa wa kupishanisha miguu, huku akitumia kompyuta mpakato. Amevaa fulana nyeupe, na suruali ya bluu, na anaonekana kuwa kazini au akisoma mtandaoni.

Kuna mtu anayehudhuria darasa la mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini kuna mwalimu anayeonekana huku mwanafunzi akiwa na daftari, kalamu na vifaa vingine vya kuandikia mezani akichukua noti.

Kuna mtu anayetumia kompyuta mpakato kujifunza kupitia mtandao. Katika skirini ya kompyuta hilo kuna maandishi yaliyoandikwa ambayo ina maana ya elimu ya elektroniki. Vitu vingine vinavyoonekana mezani ni kama vile simu ya mkononi, daftari la kuchukulia noti na kalamu na vifaa vingine vya kuandika.

Mtu huyu yuko kwenye ofisi. Mkononi ameushikilia kalamu na anaonekana akiandika kwenye daftari. Mbele yake kuna skrini ya kompyuta ambalo linaonekana kuwa kile anachoandika chini anautoa kwenye huo skrini wa kompyuta.

Watu hawa wawili wanafanya kazi pamoja katika mazingira ya ofisi ya kisasa. Wote wawili wanatumia kompyuta mpakato na wanaonekana wakishirikiana au kujadiliana jambo kwa furaha. Mwanamke anatabasamu na anaonekana akiwa na kitambulisho shingoni dalili kuwa ni mfanyikazi rasmi.

Hawa ni wanafunzi na mwalimu wao wakiwa darasani wakijifunza kwa kutumia kompyuta ya mpakato. Mwalimu anamtazama na kumsadia mwanafunzi mmoja huku akitabasamu, akionekana kufurahia mchakato wa kujifunza.

Mwanamke huyu ameketi chini. Mbele yake kuna kompyuta mezani, daftari la kijani na karatasi zilizo na kalamu. Inaonekana yuko katika mazingira ya nyumbani au ofisi akifanya kazi au kujisomea huku akiji pumzisha.

Mwanamke huyu anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Ako katika chumba chenye vitabu na vifaa vya jikoni nyuma yake. Amevalia sweta na anaonekana kuwa makini au anasoma kitu kwenye skrini wa kompyuta mpakato.

Huyu ni mwalimu anayefundisha kupitia mtandaoni, amevalia vichwa vya sauti na kukaa mbele ya kamera. Mezani mwake kuna vitabu vingi. Anatabasamu na kuwasiliana moja kwa moja na wanafunzi wake kupitia jukwaa la kidijitali.

Huyu ni mwanafunzi aliye darasani kupitia mtandao. Anazungumza na mwalimu wake kupitia kompyuta ndogo au laptop . Anaonekana kushikilia kipande cha tunda, huku mwalimu wake pia akiwa anashikilia kitu kama hicho kwenye skrini. Meza ina vifaa vya kujifunzia kama daftari, kalamu na matunda pembeni.

Hawa ni wanafunzi wakiwa darasani wakitumia kompyuta. Wameketi kwenye madawati yao wakitazama skrini za kompyuta, huku mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwaelekeza au kuwaeleza jambo fulani.

Wanafunzi wako katika darasa la kompyuta. Kila mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta yake na anaonekana akifanya kazi ya kujifunza. Mwalimu amesimama mbele akiwaangalia na kuwaongoza wanafunzi hao.

Kundi hili ni la wanafunzi wa fani ya udaktari au uuguzi wakiwa kwenye mafunzo ya vitendo. Wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa za uso kwa ajili ya usalama wa kiafya. Wamezunguka kitanda kilicho na manikani ya mgonjwa kwa ajili ya kujifunzia.

Hii ni maktaba yenye meza, viti na rafu za vitabu. Kuna vitabu vingi ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Wanafunzi au watu wanatumia nafasi hii kusoma au kufanya utafiti wao.

Hapa ni darasani na kuna viti na madawati ambazo zimepangwa kwa mpangilio wa safu. Madawati yana sehemu ya kuandikia na kiti kimoja cha kuunganishwa nacho ili kurahisisha.

Hii ni chumba au hosteli chenye vitanda vya ghorofa vinne. Kila moja kikiwa na magodoro yarangi ya buluu. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya udongo na kuna pazia jeupe dirishani.

Huu ni ukumbi wa hofla uliopangwa kwa rangi za kitaifa. Nyeusi , nyekundu na nyeupe. Viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna jukwaa mbele lenye sakafu mbili kubwa . Ukumbi huu unaonekana kuwa umeandaliwa kwa ajili ya tukio maalum kama vile mkutano au sherehe ya kitaifa .

Hawa ni watoto wanaoshiriki katika mashindano ya mbio kwenye uwanja wa michezo. Katika nyuma ya picha kuna mahema na watu walioketi na kusimama, wakitazama mashindano haya. Huenda ni walimu, wazazi, au wageni waalikwa.

Chumba hiki kimepangwa vizuri kwa ajili ya kujisomea au kuishi. Kuna meza ya kusomea yenye taa na televisheni iliyowekwa ukutani. Pembeni kuna rafu za vitabu, kiti chenye mto wa manjano na dirisha linaloingiza mwangaza.

Huu ni mlango wa kuingililia jengo la maktaba. Mlango huu ni wa mbao na umefungiwa kuelekea ndani ambapo kuna kaunta na mazingira ya ndani ya maktaba. Pembeni mwa mlango kuna madirisha yenye vibao au taarifa na kuna pia maboxi yaliyowekwa chini.

Hapa ni maktaba. Kuna mipaka mingi ya vitabu ikiwa imewekwa katika makubwa na madogo. Katika sehemu ya juu kuna alama ya rekodi ambayo inaonyesha kuwa hii inaweza kuwa maktaba.

Hawa ni wasichana wawili wakicheza mchezo wa hoki katika uwanja wa nyasi. Mmoja amevaa fulana ya buluu juu sare ya michezo naye mwingine amevaa fulana ya rangi nyekundu. Wote wawili wanashika limbo za hoki na wanaonekana kushindania mpira ulioko chini kwenye nyasi.

Mechi wa mpira wa mguu unaendelea uwanjani. Mchezaji aliye vaa jezi nyeusi anamiliki mpira na anakabiliana na mchezaji wa timu pinzani aliyevaa jezi nyeupe. Mwamuzi aliyevaa jezi ya njano pia anaonekana nyuma yao.

Hii ni darasa ya shule au ukumbi wa mtihani ikiwa tayari kwa matumizi na wanafunzi kwa ajili ya masomo au mtihani. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye nafasi ya kutosha. Mbele kuna ubao mweupe.

Hii ni makataba yenye rafu kubwa iliyojaa vitabu. Kuna watu walioketi wakitumia kompyuta mpakato, wanaonekana kuwa wanafanya kazi ya kitaaluma. Ukukutani juu ya rafu, kuna saa iliyozungukwa na picha na vitabu vilivyopangwa kumviringo. Pia kuna mimea ya mapambo juu ya rafu za vitabu likiongeza mvuto na wamandhari ndani ya mkataba ule.

Wanafunzi hawa wako katika maktaba. Wanaonkekana wakisoma na kuandika kwa umakini. Wako na vitabu na daftari mbele yao. Rafu za vitabu zinaonekana pia nyuma yao, vikionyesha kuwa eneo hilo ni sehemu ya kujifunzia au maktaba.

Huku ni uwanjani na mchezo unaochezwa ni mchezo wa raga au rugby katika lugha ya kimombo. Mchezaji mmoja anajaribu kukimbia na mpira huku wengine wakimzuilia kwa nguvu.

Hawa ni wachezaji wa raga walio uwanjani. Mchezaji aliyevaa jezi ya kijani anashikilia me mpira huku mchezaji wa timu pinzani mwenye jezi la buluu akijaribu kuzuia kwa kumvuta. Wachezaji wengine wa timu zote mbili wanaonekana wakikimbia kushiriki katika tukio hilo.

Hawa ni wanafunzi wakiwa katika mahabara. Wamevalia makoti meupe na wanaonekana wakifanya jaribio la kisayansi wakitumia vifaa vya kielekitroniki na kuandika kwenye makaratasi chini.

Hapa ni ukumbi mkubwa wa mikutano au wa miadhara wenye viti mingi vilivyopangwa. Kuna sehemu ya chini na ya juu zote zikiwa na viti vya kukalia. Ukumbi huu unaonekana kuwa sehemu ya taasisi ya elimu kama chuo kikuu au ukumbi wa mkutano wa kitaifa.

Vijana hawa wanacheza mpira wa kikapu katika uwanja wazi. Mchezaji aliyevaa jezi nyekundu, anaruka juu karibu na basketi, akiwa anajaribu kuweka mpira kwenye kikapu. Wachezaji wengine wamevaa jezi za bluu na kuna mtu mzima aliyevaa kofia nyekundu na shati nyeupe, ambaye anaonekana kufuatilia mchezo huu.

Watu hawa wako kwenye foleni ya kujipakulia chakula. Kuna vyombo vya chuma vilivyo na aina mbalimbali za vyakula kama vile samosa, mboga na vyakula vingine vya kukaangwa. Mandhari ya ndani inaonyesha ukuta wa kijani wenye picha zilizopachikwa na meza enye vitambaa vya rangi manjano pembeni.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wakiwa darasani. Wanazungumza kupitia njia ya ishara. Mbele ya mwanafunzi huyu ni bodi lililo na vokali za kiswahili.

Mtoto huyu ameketi kwenye kiti maalum cha ulemavu. Anaonekana kuwa na ulemavu wa kimwili. Mbele yake kuna dawati lenye karatasi iliyo na mchoro wa uso wa mtu na mioyo miwili. Anaegemea mdomo kwa mkono wake huenda akiwa anawaza au kutafakari.

Huyu ni mtoto mlemavu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anasoma kitabu. Amevaa blauzi ya pinki na suruali ya jinsi na yuko mahali penye mazingira ya kijani. Inaonekana ni bustani au sehemu ya nje yenye miti na vichaka.

Huyu ni mwalimu au mlezi na mtoto mdogo. Wanaonekana wakiwa wanatumia kompyuta kibao labda kwa ajili ya kujifunza au kucheza mchezo wa kielimu. Mtoto huyu anaonekana kuwa mlemavu kwa maana mikono yake yanakaa kuwa hazipo.

Mtu huyu amevalia miwani nyeusi, na anaonekana kuwa anatumia maandishi ya nukta nundu, au braille , katika lugha ya kimombo. Ameweka mikono yake juu ya kitabu, yenye maandishi maalum, dalili kuwa na upungufu wa kuona au ni kipofu, na anasoma kwa kuuguza maandishi hayo kwa vidole.

Huyu ni mwanafunzi kipofu akiwa ameketi mezani na anatumia maandishi ya Nukta Nundu kusoma au kuandika. Anaonekana mwenye furaha na tabasamu akitazama juu. Mikono yake iko juu ya kitabu cha Nukta Nundu anachokitumia kwa kusoma kwa kutumia hisia za vidole.

Watu hawa wamekaa mezani huku wakizungumza kwa kutumia lugha ya ishara. Kuna karatasi na kompyuta mpakato mezani hali inayo onyesha kuwa wako katika mazungumzo ya kielimu au mafunzo.

Mwanafunzi huyu mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa. Anatumia kompyuta mpakato kujifunza kitu na anaonekana kufanya kazi kwa umakini mno.

Wanafunzi hawa wako darasani. Wanasoma kwa kupitia lugha ya ishara. Mvulana mmoja ameinua mkono wake kana kwamba anajibu swali au kuapa. Huku mwengine akionekana kumwangalia kwa makini na ameweka mkono kichwani pia.

Mwalimu anamsaidia mtoto mwenye ulemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu katika shughuli ya kuchora au kupaka rangi. Wote wanaonekana wenye furaha wakifurahia wakati wa kujifunza pamoja.

Huyu ni mwalimu au mlezi na mwanafunzi wakiwasiliana kupitia lugha ya ishara ya mikono. Mwalimu anaonekana akitumia mikono yake kuonyesha ishara huku mwanafunzi akiwa makini kumtazama na kujibu kwa ishara pia.

Hawa ni watoto wanne wakiwa wamevalia sare za shule. Watoto watatu wamesimama huku mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wanaonekana kuwa na furaha na tabasamu wakifurahia kuwa pamoja.

Huyu ni msichana mdogo na mwalimu ama mlezi wake wanaozungumza wakitumia lugha ya ishara. Wanaonekana wakifurahi na kushirikiana katika mawasiliano hayo ya ishara ya mikononi.

Mvulana huyu mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu . Anafanya kazi ya darasa pamoja na mwalimu wake . Wote wawili wana tabasamu na kuonekana kuwa na mawasiliano mazuri ya kirafiki na ya msaada .

Mwalimu huyu anasaidia mwanafunzi kuandika au kujifunza kitu kwenye karatasi. Wote wako mezani ndani ya darasa au ofisi na kuna vifaa vya shule kama vile kalamu na daftari. Inaonekana kuwa ni mazingira ya kujifunza masomo maalum.

Mtoto huyu ako kwenye kiti cha magurudumu, anaonekana kuwa mwenye furaha na tabasamu huku akicheza na kifaa cha elimu chenye mipira ya rangi mbalimbali kwenye waya zilizopinda. Mbele yake kuna mlezi au mtaalam au mwalimu ambaye yuko naye wakati wa shughuli hii.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa kidete. Ameketi mezani huku akiandika kwenye daftari akiwa mbele ya kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa makini na kujishughulisha na kazi yake.

Hapa ni darasani na kuna mwalimu na mwanafunzi wake anayeonekana kuwa mlemavu maana amekalia kiti cha magurudumu. Mezani kuna kitabu na pia kalamu. Mwalimu huyu anaonekana kuongea na mwanafunzi huyo.

Mwalimu huyu anasaidia mwanafunzi kusoma kupitia kompyuta mpakato. Mwanafunzi anaonekana kuwa ni mtoto mlemavu. Mezani kuna daftari linaloonyesha kuwa wanahusisha maandishi ya kawaida katika kujifunza.

Mwalimu huyu anasaidia mtoto kipofu kusoma. Anaonekana upande wa kushoto na ana tabasamu kwa furaha, huku mtoto akiwa makini, akinywesha vidole kwenye kitabu chake ili kuweza kusoma.

Huyu ni mwalimu na mwanafunzi wanaozungumza kwa kupitia lugha ya ishara. Wote wawili wanatabasamu wakifurahia mawasialiano yao. Juu ya meza kuna vifaa vya kujifunzia kama vile daftari, kalamu na kompyuta kibao au kwa lugha ya kimombo tablet .